Ni ng'ombe ndume mweusi mwenye pembe kali. Amesimama karibu na usio wa nyaya na nguzo za mbao. Chini kuna udongo tupu, na nyuma yake kuna msitu mdogo wa miti. Ng'ombe huyu anatazama mbele na karibu naye kuna chombo kinachofanana na kibanda.